Mwanamke amevaa barakoa na koti jeube la kazi akiwa ameketi mbele ya machine ya kushona . Anaonekana akishona vitambaa vya buluu ambavyo vimepangwa kwa wingi pembeni mwake . Nyuma yake kuna wafanyazi wengine pia , wamevaa mavazi ya kinga , wakifanya kazi zao katika mazingira safi . Kuta za chuma Zina rangi ya kijani kijivu, kijivu na sakafu ya rangi nyekundu.

Muuguzi anazungumza na mgonjwa katika ofisi ya kliniki. Mgonjwa amekalia kiti na anamsikiliza kwa maakini muuguzi ambaye anatoa maelezo, akionyesha sanduku la dawa na vidongo zilizowekwa mezani. Nyuma yao kuna nyaraka na kalenda zilizojaa ukutani zikionyesha mpangilio wa kazi.

Daktari anachunguza skio la mgonjwa kwa kutumia kifaa maalum cha uchunguzi, mgonjwa anaonekana kuwa mkawa, na ameketi kwa utulivu akitazama mbele, daktari anajikita kwenye uchunguzi wa skio akiwa makini akiwa kazi yake.

Mwanaume na mwanamke wamesimama mbele ya choo cha umma kilichojengwa kwenye eneo ya mtaa la wa kihisia, wanashikilia tabasamu huku wakionyesha furaha, choo hichi cha kisasa kimewekwa kwenye mazingira ya mtaa wa mabanda ambapo nyumba za mbao na vyumba ni za kawaida. Eneo hili linaonekana kuwa lenye vumbi na uchafu.

Mwanamke anapata chanjo kutoka kwa mtaalamu wa afya, kwenye kituo cha nje mwanamke ameketi nje kwenye kiti akiwa amevaa maski uku mtaalamu wa afya akimpa sindano kwenye mkono, kando yao kuna mtaalamu mwingine anashuhudia mjakato akiwa amevaa mavazi ya kujitolea.

Mwanamke mmoja anamsaidia mwanamke mwengine katika chumba cha hospitali, wakiwa wanapanga na kupangua vitu mbalimbali kwenye kitanda. Mwanamke aliyeketi kwenye kitanda anaonekana kuwa aliyejifungua hivi karibuni na anapewa, mazulia na vitu vya matumizi ya mtoto.

Daktari na wasaidizi wawili ,wakiwa kwenye chumba cha matibabu, wakifanya taratibu za matibabu ya kinywa. Wote wamevaa mavazi ya kinga ya bluu pamoja na miwani za kinga na vinyago vya uso, kuonyesha kuwa wanazingatia usalama wa usafi. Mgonjwa ameketi kwenye kiti cha matibabu akiegemea nyuma.

Chupa ndogo yenye kofia ya kijani ya chanjo dhidi ya magonjwa ,pembeni yake kuna sindano iliyowekwa tayari kwa matumizi ikiwa na kiyowevu ndani. Nyuma kuna vidonge vya rangi tofauti pamoja na malenge ya dawa.

Muuguzi anampatia mtoto chanjo wakati wa shughuli ya chanjo, mtoto amekaa kwenye mikono ya mama yake ambaye anaonekana kuwa na mashati ya buluu na kofia ya rangi ya kijani. Muuguzi amevaa mavazi ya huduma ya afya na rangi ya buluu na anashughulikia sindano kwa umakini.

Daktari wa meno na msaidizi wake wakifanya matibabu kwa mgonjwa. Daktari anatumia kifaa cha kisasa cha matibabu ya meno kwenye mdomo wa mgonjwa ,ambaye ameketi kwenye kiti cha matibabu na amevaa kifaa cha kinga, kwenye macho na kichwa .Msaidizi wake anamsaidia kwa kushika zana nyengine na kuhakikisha kila kitu kinakwenda vizuri.